Watu waliovaa vibaba vya madaktari vya rangi ya samawati yenye mistari mieupe wakiwa na mabagi ya rangi nyekundu yenye mistari nyeupe. Mabagi haya ni ya dawa. Watu hawa wanaonekana kuwa madaktari wa vijiji ambao hufunzwa jinsi ya kufanya uuguzi.

Magari mawili ya aina ya tuktuk yanapita kwenye maji, maji haya yanaonekana kusababisha mafuriko. Kando, ni pikipiki iliyobeba mtu aliyejifunika kwa leso yenye miraba ya nyeusi na nyekundu.

Mama amekaa kwenye kitanda cha hospitalini chenye mashine na amemshikilia mtoto aliyemvalisha kofia ya rangi nyeupe na kumfunika kwa shuka, mama huyu ameweka nywele yake rangi ya nyekundu, kando ni mto wa rangi nyeupe.

Mkono uliova glovu nyeupe umeshikilia sindano na chupa ndogo ya glasi yenye kifuniko cha chuma. Chupa hii ni ya dawa ambayo ni ya chanjo inaopeanwa kwa watu, ili kuwazuia kupata magonjwa.

Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya kijani, amekaa kwenye kitanda cha zahanatini huku akiwa ameshika mtoto aliyejifunika kwa nguo ya rangi ya waridi. Mtoto huyu anaonekana kuwa mchanga sana.

Maji yamesababishwa mafuriko nyumba nne, mbili zenye mabati ya rangi nyeupe, zingine mbili zenye mabati ya rangi ya hudhurungi na weupe kidogo, kando ni majani ya mgomba ambayo ni mmea unaozaa ndizi.

Madaktari wawili waliovalia barakoa za rangi ya samawati na mishipi za rangi nyeupe, mmoja amevalia miwani. Wote wameelekeza mikono zao kwenye mdomo wa mgonjwa wanayemhudumia. Kando kidogo ni meza ambayo wamewekea vifaa wanavyotumia.

Mikebe minne ya dawa na chupa moja ndefu. Mikebe miwili imewekelewa juu ya mkebe uliowekelewa kwa mwingine. Mikebe hii iko na michoro ya rangi na aina mbali mbali ambayo imechorwa maelezo yake na majina ya chupa hizo na dawa.

Ukuta ni wa rangi ya kijani nyepesi ulio na maandishi meusi. Ukutani huo kuna saa na televisheni. Amesimama daktari aliyevalia nguo za rangi ya samawati zenye mistari meupe. Anaweka maji kutumia jagi la rangi ya kijani kwenye mashine ambazo wanatumia.

Mvua nyingi imeleta mafuriko. Mwanaume aliyevaa nguo za rangi nyeupe anatembea, huku mtoto aliyevalia nguo za rangi nyekundu akimfuata nyuma. Mbele kidogo ni nyumba zenye ukuta wa rangi ya kijivu, nyingine imepakwa rangi nyeupe juu, na nyingine rangi ya manjano. Zote mbili ziko na rangi ya kijani.

Mahali pa kijivu pamewekewa chupa ndogo ya glasi ambayo iko na michoro ya rangi ya kijani, manjano, samawati na nyeupe chupa hio iko na kifuniko cheupe chenye zambarau kidogo kando ni kifaa chenye kinachotumika kuekea sindano kilichofunikwa kwa kifiniko cha rangi ya kijivu.

Vibuyu vya rangi ya manjano vimefunikwa na kufungwa kamba za rangi nyeusi, kijani na zingine za manjano. Mtungi wa rangi ya machungwa umelala chini na kunaonekana kuwa na uchafu mwingi. Gunia lililochafu liko kando ya kibuyu moja.

Daktari aliyevalia kofia ya rangi ya samawati, barakoa ya rangi ya samawati iliyo na weupe kidogo na nguo ya rangi ya samawati ambayo ni sare anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha rangi ya kijani na machungwa kidogo mgonjwa huyu amevaa miwani za rangi ya machungwa.

Chupa tatu za dawa na mikebe mitatu. Chupa zenyewe ni za rangi ya hudhurungi zenye vifuniko vya rangi ya kijani. Ziko na vibango vya rangi ya zambarau zenye michoro ya rangi nyeupe na rangi ya waridi. Mikebe yenye rangi ya kijani yenye michoro ya rangi ya kijani iliokolea na manjano na vifuniko vya rangi nyeupe.

Daktaria aliyevaa aproni ya rangi ya manjano iliyo na michoro ya rangi ya samawati. Amevalia shati la rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati iliyona weupe kidogo. Ameshika sabuni na kuchukua dawa kwenye kikebe kidogo cha glasi.

Kwenye meza ya rangi nyeupe, kumewekwa vitambaa vya rangi nyeupe vilivyopangwa, na chupa ndogo ya dawa, yenye kifuniko cha chuma. Chupa hii imewekwa bango la rangi nyeupe, yenye maelezo ya rangi ya zambarau, na mstari wa rangi ya zambarau, na mwingine wa rangi ya machungwa.

kadi yenye rangi ya waridi na maandishi ya rangi nyekundu, nyeupe na zambarau imeandikwa maandishi na maelezo mbalimbali kama vile tembe sitini na michoro ingine mbalimbali.

Watu wengi wamepanga mstari wakielekea upande aliyosimama mwanaume aliyeshikilia mtungi wa rangi ya kijani. Watu hao wameshikilia vifuko vya rangi nyeupe na rangi ya machungwa. Kando kidogo ni mitungi ya rangi ya manjano iliyopangwa na watu wakiinama. Mbele ni gari la rangi nyeupe iliyo na mitungi juu yake.

Maboksi mawili ya dawa yenye rangi nyeupe na kijivu yenye michoro ya rangi ya samawati na nyeusi. Kando kidogo ni vikasha vya dawa vyenye rangi ya kijivu. Vikasha hivyo viko na dawa sita sita.

Watu watano, mwanamume mmoja na wanawake wanne, wako kwenye pipa la taka. Mwanaume amevalia glovu ilhali wanawake wanachokora pipa kwa kutumia vijiti ambavyo kila mmoja ameshika chake.

Mwanamke aliyevaa miwani na barakoa amechana nywele na kufunga kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani. Amevaa shati la rangi ya samawati na kwenye mkono mmoja anadungwa sindano.

Watu wengi wamesimama kando na mahali palipoporomoka, maji yanaonekana chini. Hali hii huletwa na mvua nyingi inapopita mahali ambapo hapako imara au nyumba ambazo hazijajengwa vizuri.

Mwanamke aliyevaa buibui la rangi nyeusi na dera la rangi ya kahawia iliyo poa. Amesimama karibu na mti uliokauka. Kando yake ni wanyama waliokufa na visitu vidogo vidogo vilivyo kauka kauka.

Tembe kumi na nne nyeupe za dawa zimewekwa kwenye mahali peupe. Kando kidogo ni chupa nyeupe yenye michoro ya rangi ya samawati, manjano, nyekundu, nyeupe na nyeusi. Mkebe huu wa dawa umeandikwa maelezo mbalimbali.

Ukuta ni wa rangi ya machungwa na manjano. Televisheni imewekwa iliyona picha ya mtu ambaye anaonyesha meno. Ukuta mwingine umewekwa kifaa cha glasi ambacho kimechorwa maandishi.

Maji mengi, mwanaume aliyevaa suruali ya rangi nyeusei, na shati ya rangi ya zambarau, lenye mapande mapande aliyebeba leso kwenye mabega yake, anasukuma pikipiki ambaye mwanaume mwingine anaendesha.

Muuguzi alievaa barakoa na koti la rangi nyeupe anamhudumia mama alielala kwenye kitanda cha zahanatini. Amevaa rinda la rangi ya waridi lenye michoro ya rangi ya samawati na nyeusi. Ukutani, ni bango la rangi nyeupe lenye michoro ya rangi mbalimbali.

Mahali hapa pamechomeka. Wakaji wameketi, wengine wamesimama wakishangaa, huku wengine wakiokota mabaki. Majumba mengine yanaonekana kusimama imara, huku nyaya za stima zikionekana kupita juu.

Wadudu wengi wa aina ya nzige, mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya zambarau iliyo na mistari ya rangi nyekundu amevalia suruali ya rangi nyeupe. Kando ni visitu vikubwa na vidogo.

Muuguzi amevaa kidaba chenye rangi ya manjano chenye mshipi ya rangi ya samawati. Anamdunga mama shindano aliyekaa kwenye kiti cha samawati. Mama huyu amweka mkono wake kwenye macho. Ukuta ni wa rangi ya samawati.

Mwanaume aliyevaa nguo ya rangi nyekundu na kijivu. Shingoni ameweka vibuyu viwili kichwani amefunga kitambaa cha rangi nyekundu chenye mstari wa rangi nyeupe. Ameshika vijiti na mizizi ambazo hutengenezea dawa.

Mwanaume aliyevalia nguo ya ujumla ya kazi yenye rangi ya zambarau amevalia viatu nyeupe, glovu ya rangi ya kijani na kofia yenye rangi nyekundu yenye weusi kidogo. Amevalia barakoa na kushikilia kifaa cha kazi.

Mkono umeshikilia mikebe miwili ya dawa, mmoja wenye kifuniko cha rangi nyekundu umeekwa kwenye karatasi ya nyloni . Karatasi nyingine imeekewa tembe mbili peke yake, chini ni sakafu yenye rangi ya kijivu.

Mikebe minne ya dawa mmoja haujafinikwa ilhali zengine tatu zimefunikwa. Mbili zimewekwa makaratasi juu yake. Vifuniko vya dawa, vingine viko na dawa nyeupe na mmoja uko na dawa ya rangi nyekundu.

Mwanamme aliyevaa suti ya rangi ya samawati iliyokolea na shati la rangi ya samawati nyepesi ameinama akiwa ameshika kijiti kuelekeza mkono kwenye meza ambayo iko na kitu cha rangi ya samawati. Mwingine aliyevaa shati ya rangi ya zamabarau nyepesi kabisa na wengine wamesimama nyuma.

Mzee aliyevaa barakoa na shati lenye michoro ya rangi ya hudhurungi na nyeupe anapanguswa kwa pamba na muuguzi aliyevaa nguo ya rangi ya zambarau na barakoa ya rangi ya samawati yenye mishipi nyeupe.

Mvulana aliyevaa shati la rangi ya samawati na suruali yenye mistari ya rangi ya manjano na nyeusi amesimama kwenye gogo huku ameinua mkono mmoja na mwingine ukiwa kwenye kwapa. Jumba lililobomokabomoka liko kando na lingine liko kwa umbali lililo imara.

Muuguzi amekalia kiti cheusi na mto wenye rangi ya nyekundu iliyokolea na madoa ya manjano. Amevalia koti leupe na anatumia kifaa kuangalia macho ya mteja wake.

Mwanaume amelala kwenye kitanda cha hospitalini. Mwanaume huyu amevalia nguo za rangi ya kijivu, na kuwekewa pamba na vitambaa kichwani. Ukutani ni rangi ya manjano iliyo nyepesi na samawati.

Kibango kimechorwa chupa ya dawa yenye kifuniko ya kijani. Maelezo yaliyochorwa kwa rangi ya zambarau ni yafuatayo: Inatibu maradhi haya, kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye uume, kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa, kuimarisha misuli ya uume, kusaidia wenye maumbile madogo au kusinyaa walioathirika na kujichua.

Wahudumu wawili, wamevaa nguo za rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi. Wanamhudumia mwanamume aliyevaa koti la rangi ya manjano na shati leupe . Ukutani kumepabwa kwa vitambaa vya rangi ya samawati na nyeupe.

Chupa mbili, mikebe minne ya dawa na bango lenye michoro, chupa ya kwanza ni nyeupe yenye kifuniko cha rangi nyekundu, chupa ya pili ni nyeupe yenye kifuniko cheupe na bango lenye rangi ya samawati, kijani, machungwa na rangi nyekundu iliyokolea. Chupa hizi zingine ni vikebe vyenye vifuniko vyeupe.

Chupa nne za dawa. Ya kwanza yenye rangi ya hudhurungi, kifuniko cheupe, bango la rangi ya manjano na michoro. Chupa ya pili ni nyeusi yenye bango la rangi ya manjano na michoro pia. Chupa ya nne yenye rangi ya samawati, yenye bango la rangi ya samawati na michoro ya rangi nyeupe. Chupa ya nne rangi ya hudhurungi, kifuniko cheupe.

Madaktari wawili wenye sare za kazi, wamevalia miwani, barakoa na glovu. Wameshika vifaa vya kazi karibu na mdomo wa mwanamke aliyelala wakimhudumia. Kando kidogo ni meza ambayo imeekewa kitu cha samawati na zambarau.

Boxi la dawa lenye maelezo na michoro ya rangi ya manjano, kijani, nyeusi na nyeupe. Kando kidogo ni dawa zenye rangi ya kijani, zilizoko kwenye vikasha vyake vya rangi ya kijivu. Vimewekwa juu ya meza.

Watu wawili waliovaa nguo za kitambaa cha kiakisi, wako juu ya tangi, mmoja anapanda ilhali mwingine yuko juu kabisa . Waya zimepita karibu na tanki hilo na miti iko kando. Tanki hili hutumika kuwekea maji. Mmoja aliyevaa nguo ya rangi nyeupe, amesimama kando.

Kwenye kabati la mbao, ni vijiti na mizizi inayotumika kutengeneza dawa. Chini kumepangwa chupa za glasi zenye vifuniko vya rangi nyekundu, zingine zina vifuniko vya rangi ya manjano na zingine samawati. Ubao wa rangi nyeupe umeandikwa kwa rangi nyeusi na nyekundu, magonjwa yanayotibiwa kwa miji hizo.

Chupa ya glasi, yenye rangi ya uwazi yenye kifuniko cha rangi nyekundu. Imechorwa michoro ya rangi ya samawati, na maandishi ya rangi nyeusi. Mchoro mwingine ni wa rangi ya machungwa.

Mwanamme aliyevalia shati la rangi ya kijani, amewekwa kipimo cha kupimia shinikizo la damu, mkono wake wa kushoto umevalia saa. Kando ni wauguzi waliovalia makoti ya rangi nyeupe na barakoa za rangi nya bsamawati zenye mishipi ya rangi nyeupe.

Muuguzi mwanamke mnene aliyevalia nguo nyeupe yenye rangi ya samawati na barakoa anamdunga sindano mama mmoja aliyeketi. Amevalia miwani na barakoa ya rangi ya samawati huku akishikilia makaratasi kwenye mkono wake.

Watoto wawili, mmoja msichana aliyevaa nguo za samawati zenye mstari wa rangi ya manjano na mvulana aliyevaa nguo ya rangi nyekundu yenye maandishi ya rangi nyeusi wameshika mtungi wakichota maji. Kando kumepita mfereji na maji ya taka.

Muuguzi aliyevaa kibaba cha rangi ya manjano chenye mistari ya rangi ya samawati kilicho na michoro na kingira uso, barakoa na miwani, anampa dawa mtoto aliyeshikiliwa, amevalishwa kofia ya rangi nyekundu iliyo na michoro ya rangi ya manjano na nyeusi. Aliyemshikilia amevaa nguo ya rangi nyeusi.

Mwanaume aliyevalia barakoa ya rangi nyeupe yenye mishipi ya rangi nyeupe, amevalia pia koti la rangi nyeupe, ameshikilia vifaa vya kazi na kando yake ni vifaa vingine vya rangi ya manjano, nyeupe na vingine.

Kwenye gunia la rangi nyeupe kumewekwa mizizi na vijiti ambavyo hutumika kutengenezea dawa. Mikebe imewekwa kando yenye vifuniko vya rangi ya samawati, manjano, rangi ya waridi na nyekundu. Kando ni upanga uliowekwa juu ya shuka karibu na meza.

Wanaume wawili wamebeba mitungi ya gesi. Wwamevalia barakoa, nguo inayofunika miwili mzima, utiza maji na kando lori inaonekana inayobeba mizingo. Mbele kidogo ni nyumba na miti.

Chupa nyingi zingine za glasi na zingine za plastiki yenye vifuniko vya rangi kama vile samawati, hudhurungi, vyeusi na vingine vya rangi nyekundu vimesimamishwa na mbali kidogo ni teo, kamba na kuta iliyotengenezwa kwa mbao na miti.

Mkono ambao vidole vyake viko na kucha ndefu umeshikilia kichupa kidogo cha glasi cha dawa chenye rangi ya zambarau nyepesi kilicho na maandishi ya rangi nyeusi na kifuniko cha rangi ya samawati iliyokolea. Kando ni boksi la dawa lenye maelezo na vichupa vidogo vitatu vya glasi.

Chupa ya glasi yenye dawa ya rangi ya machungwa imefunikwa kwa kifuniko cha rangi ya kijivu chenye waridi kidogo. Chupa hii imeandikwa maelezo mbalimbali na kuchorwa kwa michoro ya rangi ya zambarau nyepesi, maandishi yake ni ya rangi nyeusi.

Mvua imesababisha mafuriko. Watu wanatembea huku wengine wakisukuma kijumba kiitwacho manyatta. Manyatta ni kijumba ambacho sanasana hutumiwa na wamaasai ambao ni jamii inayopatikana Kenya.

Dawa za kienyeji zimewekwa kwenye chupa za rangi mbalimbali kama vile kijivu, nyeusi, nyeupe na vikebe vya rangi mbalimbali vile vile. Dawa hizi zimewekwa juu ya vitambaa viwili vya rangi tofauti, kingine cha rangi nyeusi na kingine cha rangi nyekundu.

Chupa za dawa za glasi zenye vifuniko za chuma na manjano kidogo zimewekwa vibango vya rangi ya manjano na nyeupe zenye maandishi ya rangi nyeupe na nyeusi. Maandishi hayo yameandikwa maelekezo kama vile dozi tano.

Kwenye meza ya duara ya mbao, ni chupa ambazo zimewekewa dawa na vikebe vingine ambavyo ni vya glasi na kingine cha rangi nyeupe. Kando kidogo ni baiskeli yenye rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi. Kando tena ni bango lenye rangi nyeupe lililoandikwa maelezo kama vile, Daktari Mduba, tiba ya magonjwa na magonjwa ambayo anatibu.

Mkebe wa dawa wenye rangi nyeupe ulio na maandishi ya rangi nyeusi. Umeandikwa maelezo kama vile tarehe na maelezo mengine yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza yenye maana ya dawa za tendo la ndoa.

Wanawake wawili wote wamevaa blauzi za rangi nyeupe, mmoja amevaa sketi ya rangi ya kijivu na viatu vyeupe, mwengine sketi nyeusi na viatu vyeusi vyenye mshipi nyeupe. Wako karibu na gari leupe lenye maandishi ya rangi ya samawati.

Mhudumu aliyevaa shati la rangi ya zambarau na barakoa, anampa chanjo mwanamke aliyeketi. Amevalia barakoa na shati la rangi ya samawati iliyokolea. Mezani kumewekwa dawa zingine.

Mhudumu aliyevaa miwani na shati la rangi ya samawati lenye michoro ya rangi nyeupe na zambarau. Amemshika mtoto mdogo aliyelazwa kwenye mashini. Kando kidogo ni mashini nyingi ambazo amewekewa mtoto kuonyesha kwamba ako na hitilafu kidogo.

Maji yamesababisha mafuriko na kujaa kwenye kijumba kidogo kilichotengenezwa kwa matawi na vijiti. Kijana mdogo aliyevaa nguo za rangi nyekundu anatembea ndani huku wakiwa ameinua ya mkono mmoja. Mwanaume mwingine anatembea kwa upande mwingine. Mbele kidogo ni nyumba mbili na mbuzi nje, na kijana mdogo.

Chungu chenye shanga za rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi kimeshikilia chupa, moja yenye rangi ya uwazi na kifuniko cha rangi ya kijani, nyingine yenye rangi ya samawati na kifuniko chenye rangi ya manjano. Nyingine ni chupa ya mbao ambayo hutumika kuekea vitu vya maji maji.

Nyumba ya nyasi imefunikwa kwa vitambaa vya rangi ya huthurungi, na kingine cha rangi ya samawati. Mtungi mdogo wa rangi ya manjano umelala chini, ilhali mwingine mkubwa umekaa karibu na miti, iliyo na kitambaa cha rangi ya manjano. Miti zenyewe zimekauka.

Wadudu wengi wadogo wadogo wenye mabawa ya rangi ya manjano waitwa upanzi. Wanaruka kutoka kwa visitu vidogo vidogo visivyo na majani. Jua linatoa mwangaza mdogo na kuonekana ni kama linatua.

Mwanamume aliyevalia nguo ya jumla rangi nyeupe, aliyebeba mtungi mgongoni ya rangi ya samawati iliyo na mishipi ya rangi nyeusi, ameshikilia kifaa cha kusafishia, huku akiwa amevalia glovu za rangi ya kijani na vyatu vya rangi ya samawati.

Wamevalia sare za kazi wengine za rangi ya samawati na mwengine ya rangi ya zambarau, kofia zao ni za rangi ya samawati wawili wamevalia kofia za rangi ya kijani na mmoja kofia yake Iko na mabaka meupe, nyeusi, samawati na nyekundu.

Boxi la dawa la rangi nyeupe lililo na maandishi ya rangi ya kijani, nyeusi na nyeupe. Limeandikwa maelezo ya jina la dawa na matumizi yake. Kando ni chupa ndogo kabisa ya rangi ya hudhurungi.

Watotowatatu wameshika matope kwenye mikono yao. Mmoja amevalia nguo ya rangi ya waridi na michoro ya rangi nyeusi. Mwengine nguo yake ni ya rangi ya waridi pia na michoro ya rangi nyeupe na nyeusi. Mwingine ni ya rangi ya kijani iliyo nyepesi kabisa.

Watu walio valia kofia za rangi ya samawati, barakoa za rangi ya samawati zilizo na mishipi ya rangi nyeupe na nguo za ujumla za rangi ya samawati wanamhudumia mtu aliye lala na kumfunika kwa nguo ya rangi ya samawati.

Watu wamevalia barakoa za rangi ya samawati zenye mishipi ya rangi nyeupe. Mwingine amevalia barakoa ya rangi nyeusi. Mama mmoja amesimama huku wakihudumiwa. Amebeba mfuko wenye rangi mbali mbali. Mwanaume aliyeketi akimhudumia ameshika kalamu yenye rangi ya waridi.

Mwanamke aliyevalia kofia ya rangi ya samawati ya kufunika nywele zake barakoa ya rangi ya samawati yenye mishipi ya rangi nyeupe, miwani ya rangi udhurungi iliyo na chembe ya rangi nyeupe kidogo. Amemshikilia mtoto aliyevalishwa kofia ya rangi ya waridi iliyo nyepesi na kufunikwa kwa nguo ya rangi ya samawati iliyo na weupe.

Mwanamke mwenye nywele fupi iliyopakwa rangi amevalia vipuli na nguo ndefu amesimama kando akishika nguo na bidhaa ambazo ni mpya, mwingine ameketi kwa kitanda akiwa ameshikilia mtoto anayeonekana kuwa mchanga sana.

Moshi mweupe unatoka kwenye chungu cha rangi ya kahawia iliyokoa, hudhurungi na mweusi kidogo. Kando kidogo ni beseni ya rangi nyekundu na vyungu vingine na mitungi inayotumika kuekea maziwa.

Mwanamke amelala kwenye kiti ambapo wanaume wawili waliovalia glovu za rangi nyeupe wanamhudumia. Wanaume hawa wamevalia pia barakoa na miwani na sare za kazi. Kando ni vifaa vya kazi na ukuta wa rangi nyeupe.

Chupa ya dawa ya glasi yenye kifuniko cha rangi ya kijani kilichokolea kabisa na samawati, imeandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi kwenye kibango cha rangi nyeupe na samawati. Kando kidogo ni nambari za vipimo.

Daktari aliyevaa barakoa na koti la rangi nyeupe, glovu za rangi nyeupe, anamdunga sindano mtoto anayeonekana kulia. Mtoto huyu ameshikiliwa na mama aliyevaa nguo ya rangi ya samawati yenye michoro ya rangi ya manjano na mtandio shingoni.

Muuguzi aliyevaa nguo nyeupe, iliy na mistari ya rangi ya samawati iliyokolea, ameshikilia dawa ya rangi ya waridi. Anamhudumia msichana, aliyevaa nguo nyeupe iliyochorwa maua ya rangi ya machungwa na manjano. Amevaa vipuli pia.

Kitambaa cha rangi nyekundu, juu yake ni pakacha la dawa lenye rangi ya hudhurungi na dawa zenyewe ni za rangi ya manjano. Kando yake ni kipima joto kilichoandikwa nambari za kiwango. Pia kuna tembe za rangi nyekundu.

Daktari amevaa miwani na nguo nyeusi. Shingoni mwake ni kifaa kinachopimika kupima mpigo wa moyo. Amemshika mtoto aliyefinikwa kwa nguo nyeupe. Mtoto huyo amewekwa kwenye chombo cha glasi ambacho kinatumika kupimia watoto.

Mkono uliovalishwa pete kwenye kidole cha pete, umeshikilia vichupa viwili vya dawa, kwa kidole cha gumba na shahada. Vichupa hivi ni vya rangi nyeupe na vifuniko vya rangi nyeupe na nyekundu iliyokolea. Sindano yenye kipini ya rangi ya samawati, inanyonya dawa kutoka kwa chupa hizo.

Wanaume wawili, mmoja amevaa fulana ya rangi ya kijivi na suruali ya rangi ya samawati. Mwingine suruali nyeusi na shati la rangi ya samawati. Wanaonekana kuvamiwa na wadudu wa aina ya Nzige.

Muuguzi aliyevaa nguo nyeupe yenye maandishi ya rangi ya samawati, ameshikilia kifaa anachokitumia kuangalia sikioni mwa mama aliyevaa koti leusi na blouse yenye rangi nyekundu iliyo na mabaka meupe.

Mama aliyevaa nguo ya rangi nyeupe yenye maridadi mbalimbali kama vile nyekundu, kijivu, nyeusi, kijani, machungwa na manjano amesuka nywele. Muuguzi amevaa nguo ya rangi ya samawati. Mtoto amevaa nguo ya rangi ya waridi na nyeupe yenye mistari wa rangi ya waridi.

Mhudumu aliyevaa aproni ya rangi ya manjano iliyo na michoro na mistari ya rangi ya samawati anampa dawa mtoto aliyeshikwa na kufunikwa kwa kitambaa cha rangi nyeupe kilicho na samawati kidogo. Mtoto huyo amevalishwa kofia ya rangi nyekundu. Aliyemshika amevaa nguo za rangi nyeusi na barakoa ya rangi nyeusi pia.

Mwanamke aliyevaa shati la rangi ya samawati, sketi nyeusi na kitambaa cheupe, ameshika mtungi wa samawati ulio na maandishi. Mwingine aliyevaa shati jeupe na kitambaa cheusi, ameshika mtungi wa manjano. Kando ni mimea ya rangi ya kijani.

Mwanamke aliyevalia miwani na nguo ya rangi nyeupe iliyo na mistari ya rangi nyeusi na nyingine ya rangi nyekundu, anampa dawa mtoto aliyeshikiliwa na msichana aliyevalia sweta ya rangi ya waridi na kofia ya rangi nyekundu iliyo na mchoro wa rangi nyeusi.

Misukani nyingi, ambayo ni vifaa vinavyotumia kubebea mizigo, moja imeekewa mtungi wa rangi ya manjano. Kando, ni watu wengi wanaochota maji na kuleta kwenye misukani hiyo.

Daktari aliyevaa nguo ya kijivu yenye mistari meusi na aproni yenye rangi ya samawati na mstari mweupe, akiwa amevalia barakoa, anamdunga mgonjwa sindano, aliyevaa shati ya rangi ya kijani na barakoa ya rangi ya samawati.

Mwanamume aliyevalia suruali ya rangi ya kijivu, shati lililo na michoro ya rangi ya manjano, samawati, nyeupe na nyeusi, ameshika ukuta ambao umewekewa mtungi wa rangi ya manjano juu. Kando ni vijumba vinavyoonekana kama choo.

Kamba iliyoshonwa kutoka kwa maganda ya mmea wa mgomba imeshikilia vipochi vidogo vidogo vya rangi nyekundu vilivyoshonwa kutoka kwa nguo na vikebe vingine vidogo vidogo vyeupe. Kamba hiyo pia imeshikilia kibuyu cha rangi ya hudhurungi nyepesi chenye madoa meusi kilichofunikwa kwa kitu cheusi kinachokaa kama sanamu.

Chupa ya dawa ya rangi ya hudhurungi na machungwa, yenye kifuniko cha rangi nyeusi, imeandikwa Vitamini D3, maelezo kama vile mililita elfu hamsini na maelezo mengine.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wamevaa nguo za ujumla zenye rangi ya samawati iliyokolea na mistari ya rangi ya kijani na kijivu kidogo. Mwanamme ameshikilia rake akiwa amevaa glovu ya rangi nyeusi. Mwanamke pia ameshikilia rake na amefunga kitambaa kichwani,

Mama amebeba mtungi wa manjano mgongoni aliyoifunga kwa kamba nyeusi. Amebeba mtoto kwa upande wa mbele ambaye anaonekana mguu peke yake , mtoto huyo amefungwa kwa nguo ya rangi ya machungwa yenye weusi.

Mtu aliyevaa nguo ya kinga ya rangi ya manjano, buti za mvua za rangi nyeusi, glovu za rangi ya samawati, amebeba mtungi wa dawa mgongoni wenye rangi nyeupe na kijani, ananyunyizia dawa kwa mimea.

Chupa na kikacha vyenye rangi ya machungwa vilivyochorwa kwa rangi nyeupe ina manjano na kijani, vimewekwa kando, ilhali boksi la rangi ya samawati yenye michoro ya rangi nyeupe, rangi ya waridi rangi, nyeusi na kijani, vimewekwa pamoja na dawa.

Kijumba chenye michoro kilichopakwa rangi ya samawati na nyeupe. Watu wamesimama karibu, mwingine akiinama na mitungi ikionekana kutekwa maji. Mwanaume anatembea akielekea upande huo huo.

Maji mengi yamejaa kwenye hospitali hii. Maji haya yamesababishwa na mvua ambayo wakati mwingine husababisha mafuriko. Hospitali ni ya kaunti ambayo inaitwa Ahero. Hospitali hii iko na mabati ya rangi ya samawati na samawati iliyo nyepesi kidogo.

Mvulana mwenye shati la rangi ya samawati na suruali ya rangi ya manjano yenye mistari nyeusi amesimama kwenye kigogo ameinua mkono moja huku mwingine akiweka kwenye paja moja. Kando ni nyumba iliyobomoka na zingine kwa umbali zikiwa imara.

Msichana mwenye barakoa, koti leupe, bagi mgongoni, suruali nyeusi na viatu leusi ananawa mkono huku mwingine akisimama kando akiwa na suruali ya rangi nyekundu na aproni ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati. Askari amesimama kando akiwa amevaa barakoa na kofia nyeusi.

Boksi la dawa la rangi ya machungwa, limechorwa kwa rangi tofauti kama vile, samawati, nyeusi, nyekundu na nyeupe, na kuandikwa maelezo kama vile kiwango ambacho ni gramu hamsini. Dawa hii ni ya kutuliza maumivu.

Barabara yenye rangi ya kijivu na mstari ya rangi ya manjano, watu wamesimama kando. Mafuriko yamebeba na kusababisha maporomoko. Kando ni maji yanayopita na paipu yenye mistari ya rangi nyeupe.

Wanawake watatu, wote wamevalia barakoa, mmoja amesimama huku mmoja akimdunga mwingine sindano aliyekaa kwenye kiti. Mezani kumefunikwa kwa kitambaa cha rangi nyekundu iliyokolea. Juu ya meza ni mtungi wa rangi ya samawati ambao huwekea dawa.

Msichana aliyevaa miwani ya rangi nyekundu amefungua mdomo huku akihudumiwa na mwingine aliyevalia glavu za rangi ya samawati, anayemhudumia amevalia barakoa ya rangi nyeupe na shati ya rangi ya kijivu lililo na michoro.

Mikebe minne ya dawa kwenye zulia la rangi ya waridi, mmoja mweupe wenye maandishi ya samawati, mwingine wa rangi ya hudhurungi wenye maandishi meupe, mwengine wa rangi nyeupe wenye kifuniko cha rangi ya samawati na maandishi ya manjano, machugwa na rangi ya waridi, mwengine mweupe wenye maandishi ya rangi ya samawati na machungwa.

Vikasha viwili vya dawa vyenye rangi ya hudhurungi vimewekwa juu ya boksi la dawa lenye rangi ya kijani na maandishi ya rangi nyeupe. Dawa hizi ni za rangi ya kijani na hutumika kutuliza maumivu mbalimbali.

Mama aliyevaa barakoa ya rangi ya manjano, shati yenye rangi ya zambarau na mistari nyeusi, leso yenye rangi ya machungwa na madoa meupe ananawa mikono kutoka kwa mtungi mweusi wenye maandishi ya rangi ya samawati na meupe.

Mhudumu na mteja wake wapo kwenye chumba kinachoonekana kutengenezwa kwa kutumia chandarua. Mhudumu amevalia barakoa na miwani huku ameshikilia kalamu na makaratasi yakiwa mezani. Mteja wake amemshikilia mtoto.

Watu wengi waliovalia nguo za rangi mbali mbali. wengine wamekaa juu ya jumba lililoporomoka, wengine chini. Kando kando ni majumba mengine ya ghorofa yaliyoimara. Watu hawa wanaonekaana kuangalia huku wengine wakiokota vitu.

Mkono ambao umevalishwa pete kwenye kidole cha pete na vidole vyake vilivyo na kucha ndefu, umeshikilia sindano na chupa ya dawa. Kando ni boksi la dawa lililona rangi ya kijani na nyeupe lililo na maandishi ya maelezo ya rangi nyeusi na vichupa vidogo vidogo.

Mahali pa samawati pamewekewa sindano iliyochorwa vipimo. Kando kidogo ni vichupa vidogo viwili vya dawa vya glasi vyenye vifuniko vya chuma na kando ni barakoa ya rangi ya samawati na mshipi wa rangi nyeupe.

Wanafunzi waliovalia sare, mashati ni rangi ya manjano, na suruali za rangi ya samawati. Mmoja amebeba bagi la rangi ya samawati mgongoni. Wote wamevalia barakoa, huku wakinawa mikono kutoka kwa maji yanayotoka kwenye mifereji.

Mkono ulio vaa glovu ya rangi ya samawati umeshikilia chupa ya glasi ya dawa kwa kidole cha shahada na cha gumba na sindano katikati ya kidole cha shahada na cha kati. Dawa hii ni ya chanjo ambayo hupewa mtu kuzuia magonjwa fulani.

Mtungi wa rangi ya samawati wenye michoro unaoekewa dawa. Mhudumu amevalia suruali ya rangi ya kijivu, koti leupe, shati leusi lenye mchoro mweupe na barakoa anamhudumia mama aliyekaa kwenye kiti amevalia rinda.

Mwanamke aliyevalia nguo ya rangi ya hudhurungi na michoro meupe ameshika mkia na kukaa kwenye mkeka kando kidogo karibu na mguu wake ni kibuyu cha rangi ya machungwa kilichofunikwa.

Chupa ndogo nyeupe ya dawa. Dawa hii inatumika kusaidia kuongeza nguvu ya mwili na uwezo wa kupigana na magonjwa. Inasaidia pia kuimarisha ngozi, nywele na kucha.

Wanawake wawili waliovaa nguo za kitambaa cha kiakisi, wengine wawili wamevaa nguo ya hudhurungi na mwingine nguo ya rangi ya kijivu. Wanawake hawa wako karibu na ndoo mbili za rangi nyeupe zilizo na vifuniko vya rangi ya samawati.

Maji yamefurika. Gari la rangi ya kijani linaonekana kuzama ilhali lingine la rangi nyekundu iliyokolea linaonekana kuwa kando kidogo, lingine la rangi ya samawati, mengine ya rangi nyeupe yako kando.

Msichana mwenye buibui leusi na mtandio wa rangi ya kijani anaonyeshwa meno bandia na fizi bandia na muuguzi aliyevaa nguo nyekundu na barakoa. Amesuka nywele na ukutani ni kitambaa cha rangi ya samawati kilicho na maandishi meupe.

Maji yamesababisha mafuriko. Vijumba vilivyojengwa kwa miti vilivyo dhaifu vimebebwa na kuangushwa huku vingine vikiwa imara. Mbali kidogo ni nyumba zingine za ghorofa ambayo moja inaonekana kuanikiwa nguo nje.

Mashini za hospitalini amekaa mwanaume aliyevaa shati la rangi ya samawati iliyokolea yenye mistari ya rangi nyeupe akiwa amefungua mdomo, mwengine ambae ni daktari amesimama kando akiwa na sare ya rangi ya samawati na maumbo kidogo amevaa glovu na kushikilia pamba yenye dawa.

Chupa za dawa zenye vifuniko vya chuma zimebandikwa vikaratasi vyeupe vilivyoandikwa. Mezani kuna sindano iliyochorwa vipimo na barakoa ya rangi nyeupe.

Mwanaume aliyevalia nguo ya ujumla ya kazi ya rangi nyeupe na mishipi meusi, ameshikilia kifaa anachotumia kunyunyuzia dawa kwenye mimea. Amebeba chupa mgongoni iliyo ya rangi nyeupe na kifuniko cha rangi ya manjano.

Watoto wawili wachanga sana wamefinikwa kwa leso zenye rangi ya machungwa na michoro ya kijani na leso zingine za rangi nyeupe zenye madoa ya rangi nyeusi juu. Wamewekelewa kwenye kitanda na wauguzi wawili waliovaa nguo za rangi ya nyeupe iliyo na mistari ya rangi ya samawati iliyokolea kabisa.

Mhudumu, aliyevaa koti na kofia za rangi ya samawati na shati la rangi ya manjano, anampa dawa mtoto. Huku mama aliyekaa kwenye kiti amempakata mtoto aliyemfunika na nguo nyeupe. Wahudumu wengine wamevaa aproni za rangi ya manjano. Mezani kuna miwani na dawa ya kuwa wadudu na picha.

Watu waliovalia kofia za usalama, za rangi ya manjano na kijani, wamevalia nguo za kazi za rangi za samawati iliyokolea kabisa. Wako kando ya kijumba kilichobomoka, huku wengine wawili wakitembea kuelekea upande huo.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda, amefunikwa nywele na kuvalishwa nguo zenye rangi ya samawati. Anawakiwa kifaa kinacho msaidia kupumua chenye hewa ya oxygeni . Muuguzi vilevile amevalia barakoa na nguo za rangi ya samawati.

Watu wamesimama kwenye mstari wakielekea gari leupe lenye mizigo juu yake huku wengine wameinama kando karibu na mitungi ya rangi ya manjano. Mwengine amesimama akiwa na shuka yenye miraba na kijiti alichoshikilia.

Wanawake wanne, mmoja amekaa kwenye kiti huku akihudumiwa kwa mikono yake miwili ameshika kibakuli kidogo karibu na masikio yake, wanawake wengine watatu ni wauguzi waliovalia mashati ya rangi nyeupe.

Boxi ya dawa lenye rangi ya manjano na meupe lililo na maandishi ya maelezo zenye rangi nyeusi na manjano na meupe. Kando kidogo ni vichupa vidogo vya dawa vyenye rangi ya hudhurungi na manjano. Vichupa hivyo vimeandikwa maelezo mbalimbali.

Aki na mama watano, mmoja amelala chini akiwa amevaa nguo ya ya rangi nyekundu na leso ya rangi ya manjano yenye michoro ya rangi nyekundu na kijani kidogo. Anahudumiwa na mama aliyevaa nguo za rangi ya samawati na nyeupe kidogo.

Maboksi saba ya dawa yenye rangi ya samawati, udhurungi, nyekundu, kijani, rangi ya waridi, yapo na maandishi ya maelezo na majina ya dawa hizo. Yamechorwa michoro kama vile mifupa, mapafu na mengine.

Boksi la dawa la rangi nyeupe lililo na michoro ya rangi ya zambarau, manjano, kijani, nyeupe na nyeusi. Kando ni chupa ya dawa ya glasi ndogo na vifaa vingine kama vile kifaa kinachotumiwa kuwekea sindano kilichofunikwa kwa kifuniko cha rangi ya kijivu.

Boxi la dawa lenye rangi nyeupe iliyo na michoro ya rangi ya manjano, kijani, samawati, kijani kilichokolea na nyeusi. Kando ni vikacha vya dawa na dawa zingine zilizoko juu ya meza, glasi ya maji.

Mkono uliovaa pete kwenye kidole cha pete umeshikilia chupa mbili za dawa kutumia kidole gumba na cha shahada. Sindano imedungwa kwenye chupa izo kunyonya dawa.

Chupa ya dawa ya glasi yenye kibango cha rangi nyeupe chenye maandishi ya rangi nyeusi iliyo na maelezo kama vile dawa ya ukambi, kikiwa na kifuniko cha chuma, na kando kidogo ni sindano iliyowekwa kifuniko na rangi ya manjano kidogo na weusi iliyo na vipimo.

Chupa ya dawa imewekwa kwenye sakafu ya rangi nyekundu. Chupa hiyo ni ya rangi nyeupe na kijani iliyo na maandishi ya rangi nyeusi na nyeupe. Imeandikwa "Ngiri Sugu" ambayo inatumika kutibu ugonjwa uitwayo Uhania.

Mwanamke amefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya samawati. Amelaza kichwa chake kwenye kiti alichokalia na amefungua mdomo akimulikwa na muuguzi aliyevaa glovu ya rangi nyeupe na kushika kifaa cha kazi.